Nyumba mbili za ghorofa ambazo ni makazi ya watu, moja ya nyumba hizo ikiwa imeanikwa nguo kwa nje na kwa mbele yake kukiwa na nguzo zinazosambaza umeme kwenye nyumba hizo.

Sehemu iliyowekewa mifumo ya kuzalishia umeme, ikiwa imejengewa uzio wa mabati na pembeni yake kuna nguzo zinazosafirisha umeme kutoka eneo hilo kwenda kwenye makazi ya watu.

Jengo kubwa la ghorofa lenye makazi ya watu lililounganishwa nyaya za aina tofauti tofauti na kwa pembeni yake kukiwa na nguzo zinazosafirisha umeme maeneo mbalimbali.

Nguzo ndefu na kubwa za chuma zilizowekwa kwa mpangilio mzuri na kwenye njia maalumu, zinazosambaza umeme katika maeneo ya jirani na ya mbali, kwa kuzingatia usalama wa watumiaji.

Eneo zuri palipojengwa kiwanda cha kuzalishia na kusambaza umeme mkubwa, lililo kando ya barabara ya lami linalovutia na kupendeza, likiwa na nguzo za kusambazia umeme.

Moja ya kibao cha alama za barabarani, kikionyesha kivuko cha waenda kwa miguu, kinachotumika kwa ajili ya kuvukia watoto na watu wazima kwa usalama zaidi.

Kundi kubwa la watu wengi wakiwa pembezoni mwa barabara wakisubiri kuvuka kwenye kivuko chenye mistari ya pundamilia huku, askari wa usalama barabarani akiwapatia maelekezo.

Watumiaji mbalimbali wa barabara wakiwemo waenda kwa miguu na wenye magari, wakiwa kwenye makutano ya njia hiyo na kila mmoja akifuata maelekezo yaliyopo kwenye vibao na taa, kwaajili ya usalama wake.

Mafundi wakiwa juu ya ngazi wakisadiana kufunga taa maalumu zinazotumika kwa maelekezo katika makutano ya barabara zenye rangi tatu: nyekundu, njano na kijani.

Mafundi na wataalamu wa ujenzi, wakijenga barabara kwa kutumia lami, huku dereva wa mashine aina ya katapila akishindilia lami hio nakuiweka katika hali nzuri.

Mfanyabiashara maarufu kama bodaboda, akipakia furushi lililojaa majani ya kulishia wanyama wa kufugwa, tayari kwa kulisafirisha mpaka sehemu inayohusika.

Mafundi ujenzi wakiwa katika barabara inayoendelea kujengwa wakimwaga zege chini ya barabara hiyo kwa kutumia mpira uliounganishwa kutoka kwenye gari maalum ya kuchanganyia zege hilo.

Sehemu ya barabara ambayo inaendelea na ujenzi ikiwa imepangwa nondo, ambazo hutumika kwenye ujenzi wa barabara zenye mfumo wa zege.

Mfanyabiashara wa usafirishaji maarufu kama bodaboda akiwa amempakiza abiria ambaye ni mteja wake huku wakisafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine.

Mfanyabiashara wa usafirishaji wa aina ya pikipiki akiwa amevalia mavazi maalumu ya kampuni anayofanya nayo kazi, inayo jishughulisha na kusafirisha abiria wanaokwenda masafa ya karibu iitwayo BOLT.

Gari kubwa la kubebea mizigo mizito, likiwa limebeba mashine yenye kijiko kinachotumika kuchote mchanga na udongo, sehemu korofi tayari kwa kusafirishwa.

Chumba maalum cha maliwato, kilichowekewa shimo la kujisaidia haja kubwa na ndogo, kikiwa kimefungwa tenki la maji la kusafishia, na pembeni kukiwa na dumu maalum la kuhifadhia takataka.

Magari yakishusha takataka eneo la dampo. Huku kukiwa na matope pamoja na hali ya mvua inayoathiri shughuli za utupaji na uhifadhi taka katika eneo hilo.

Sehemu ya nje, iliyotengwa maalumu kwa kuhifadhia takataka za aina mbalimbali, ambazo ziko katika viroba vikubwa vyeupe zikisubiri kufanyiwa utaratibu mwingine.

Sehemu ya nyumba chakavu iliyotupwa takataka za aina mbalimbali, ambazo haziko katika mpangilio mzuri, zinazoweza kusababisha madhara katika maisha ya binadamu.

Wafanyakazi katika eneo maalumu la kuhifadhia takataka ambazo ni malighafi wakichambua na kupanga taka hizo ilikuzihifadhi vizuri kwa matumizi ya viwandani.

Vyumba viwili vyenye rangi ya bluu na paa nyeupe ambavyo vimewekwa kwa matumizi ya maliwatu kwa jinsia, mbili ya kike na ya kiume; vikisubiri kuhudumia watu.

Vyumba vya maliwato, vinavyotumika kwa kujisaidia haja kubwa na ndogo vilivyojengwa kisasa kwa ajili ya matumizi ya binadamu, huku kukiwa na sehemu ya kunawia mikono na chombo maalumu cha kuhifadhia takataka.

Wakusanya takataka wakiweka kwenye gari maalum la kusagia na kubebea taka. Huku wakazi wa eneo hilo wakitoa taka majumbani mwao, tayari kupelekwa sehemu ya dampo.

Mabomba makubwa meusi ya maji yaliyowekwa na kuhifadhiwa sehemu maalumu, yakisubiri kufungwa katika mifumo ya maji taka kwaajili ya usalama wa mwanadamu.

Sehemu nzuri iliyowekewa vyumba viwili vya vyoo vya dharura, ambavyo si vya kudumu, vinahamishika. Pia hutumika kwenye mikutano ya watu wengi.